Kilimo cha mifugo ni sehemu muhimu ya kilimo kinachochangia uzalishaji wa maziwa, nyama na bidhaa nyingine muhimu. Kilimo cha mifugo kina mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa wakulima na kuhakikisha usalama wa chakula.

Watu nanaaunda chakula cha kineyeji kwa kutumia maziwa na mchele ama nafaka nyingine, mkono wa mtu mmoja unaonekana ukichanganya mchanganyiko huo ,kwenye bakuli kubwa la chuma kwa kutumia kijiko cha mbao, uji huu hutumiwa kama chakula cha asubuh unaotafunwa katika jamii hii.

Shamba lenye miti ya migomba iliyokomaa na yenye majani mabichi likiwa katikati ya msitu wa kijani kibichi. Mandhari ni ya kuvutia na inaonyesha mazingira ya kilimo katika eneo la milimani. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri ishara kuwa udongo ni mzuri na mvua inatosha.

Mkulima huyo anaonekana kumwaga maziwa huku akiwa ametabasamu. Maziwa katika kilimo ni bidhaa muhimu inaweza lishwa mifugo kama vile ngombe, mbuzi na kondoo. Maziwa utumika kama chakula chenye virutupisho vingi hasa protini na vitamini. Katika kilimo uzalishaji wa mazima ni sehemu ya biashara ya mifugo ambapo wakulima ulisha na kutunza wa nyama ili kupata maziwa kwa wingi na ubora mzuri.

Haya ni makundi makubwa ya ndizi za kijani ambazo zimekusanywa kwa wingi na kuhifadhiwa pamoja. Hii inaashiria ndizi bado hazijaiva au kuangamizwa. Labda zinahifadhiwa kwa ajili ya usafirishaji au uuzaji sokoni. Ndizi hizi ni chakula muhimu kwa wengi.

Mkulima huyu anatumia teknolijia ya kisasa kwenye shamba la ndizi. Anarekebisha kifaa cha hali ya hewa au sensa ya kilimo. Hii inaonyesha kilimo cha kisasa, matumizi ya data na maendeleo ya Agrotech kwa ajili ya uzalishaji bora na kilimo endelevu.

Inaonekana kufurahia mazingira ya shamba na kazi ya kilimo, mimea ni mingi inaashiria shamba ina afya, hii inaonyesha umuhimu wa kilimo katika maisha na furaha yakufanya kazi shambani ,kilimo ni sehemu muhimu ya maisha kaitka maeneo mengi.

Mwanamke mmoja anaonekana kupima maziwa ya ng'ombe. Maziwa hutokana na wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo. Ni chanzo Cha lishe Bora kwa familia na pia ni biashara ya wakulima kupata kipato. Maziwa pia hutumika kutengeneza bidhaa kama mtindi na siagi.

Hizi ni ndizi ambazo zimeiva na ziko tayari kuliwa. Ndizi ni tunda lenye rangi ya manjano au kijani linalokuzwa na kulliwa kama chakula. Kwa hiyo ndizi hizi mbili ni kipande cha ndizi ambacho kimepimwa au kuhesabiwa.

Hii ni aina ya ndizi iitwayo ndizi tamu. Na ni aina ya ndizi ndogo laini na tamu kuliko ndizi ya kawaida. Kwa kiswahili hujilikana pia kama ndizi sukari au ndizi fupi na hupatikana kwa wingi afrika mashariki hasa Kenya, Uganda na Tanzania. Ina manufaa kwa sababu ina rangi ya njano, ladha yake ni tamu na ina umbo fupi.

Kilimo cha ndizi ni mojawapo ya sekta muhimu katika ukulima nchini Kenya. Ndizi ni zao la chakula lenye soko kubwa ndani na nje ya nchi. Kilimo hiki huongeza kipato kwa wakulima, hutoa ajira, na kuchangia usalama wa chakula. Ndizi pia husaidia kuendeleza uchumi wa vijiji, kwa kuinua maisha ya wakulima na familia zao.

Wanaume wa wawili wanaonekana kuwa na pikipiki wakibeba maziwa. Biashara ya maziwa ni shughuli ya kuuza maziwa na bidhaa zinazotokana na maziwa kama jibini, mtindi, siagi na mtindo wa asili. Wakulima au wajasiriamali hununua maziwa kutoka kwa wafugaji au kuzalisha wenyewe kisha kuyasambaza sokoni au kwa wateja moja kwa moja. Biashara hii ni chanzo muhimu cha kipato na husaidia katika maendeleo ya jamii.

Ng'ombe kwa kutumia pampu ya mgongoni, hii ni shughuli ya kunyunyizia dawa ambayo hufanywa ili kuua vimelea kama vile kupe , viroboto na wadudu wa ngozi ambao wanaweza kusababisha magonjwa kwa mifugo.

Anaweka mkono yake kwenye chuchu za ng'ombe ili kutoa maziwa na kuyakusanya kwenye ndoo iliyo chini. Ng'ombe ana rangi ya mchanganyiko wa nyeusi na nyeupe. Meweleke huyo au mfanyikazi yupo katika banda la ng'ombe linaloonekana limefungwa kwa nguzo za chuma na sakafu ya mchanga au makaa. Hii ni kazi ya kawaida katika ufugaji wa ng'ombe kwa ajili ya kupata maziwa.

Mwanaume huyu anaonekana katika shamba la mahindi na ni wakati wa kuvuna mahindi. Kuvuna mahindi ni atua ya mwisho ya uzalishaji wa zao mahindi, ambapo magunzi hukatwa au kung'olewa shambani baada ya mahindi kukomaa. Mahindi huwa yamekauka na punje zake zimejaa vizuri galani. Mchakato huu unaweza kufanyiwa kwa mkono au kwa kutumia mashine.

Mahindi hii inaonekana kutokuwa na afya mzuri mahindi shambani isiyo na afya inaweza kuadhiriwa na magonjwa wadudu au ukosefu wa maji na virutubishi. Majani hutambaa na kuwa rangi ya njano au kahawia na mazao huwa kidogo au kuanguka udongo mbaya na ukosefu wa usimamizi mzuri huongeza tatizo hili. Shamba lisilo na afya linaweza kusababisha mazao duni na hasara kwa wakulima.

Hili ni shamba la ndizi ambalo lina matawi ya ndizi. Na ni sehemu za mimea wa ndizi zinazotokana na shina kuu au mzizi. Matawi haya hutumika kwa namna mbalimbali hasa katika kilimo na matumizi ya kila siku.

Ngombe wa maziwa ni aina ya ng'ombe waliotengwa na kufungwa kwa ajili ya usafishaji wa maziwa. Wanajulikana kwa uwezo wao mkubwa wa kutoa maziwa kwa wingi tofauti na ng'ombe ya nyama ambao hufungwa hasa kwa anjili ya nyama. Ng'ombe hawa wana rangi nyeusi na nyeupe na hutoa maziwa kwa wingi sana. Asili yao ni uhoranzi.

Huu ni mgomba wenye ndizi mbichi za kijani. Ndizi hizi bado hazijakomaa na kuwa tayari kuvunwa baada ya muda fulani. Mgomba hukua maeneo yenye mvua ya kutosha na joto. Ndizi ni za umuhimu la chakula na biashara katika maeneo mingi ya tropiki, mijini na kijijini.

Ndizi ni matunda maarufu ambayo yanalimwa katika sehemu za afrika Asia na maneno mengine yenyewe hali ya hewa ya joto ,ndizi hutumika kama chakula cha Moja Kwa moja kama nafaka ya kupika au kutengenezewa bidhaa mbalimbali, kama vile mkate na vinyuaji, ndizi pia Ina manufaa Kwa kumsaidia katika mengenyo wa chakula kudhibiti skari mwili na kuimarisha mfumo wa akili

Wakulima wa maziwa wanaonekana kwenye vikundi vya wakulima wa maziwa wanaoshirikiana katika ukusanyaji, usindikuaji na uuzaji wa maziwa ili kuongeza faida na kuhakikisha masoko imara kwa wanachama wao. Wanajumuika ili kupata bei nzuri huduma za kiufundi kupatikana kwa hupatikana kwa upembejeo usindikaji wa maziwa masoko ya uhakika na kadhalika.

Mwanaume huyu anaonekana na ng'ombe wake mzuri. Ufugaji wa ng'ombe wa maziwa ni shughuli ya kufuga ng'ombe kwa ajili ya kupata maziwa kwa matumizi ya binadamu au biashara. Katika kilimo hiki, wafugaji huangalia lishe bora, afya na ustawi wa ng'ombe ili kupata maziwa mengi na bora. Mazao ya maziwa, yanajumuisha maziwa ya kisafi, mtindi, siagi na bidhaa nyingine za maziwa.

Hii ni ndizi ambayo ni rangi ya manjano. Ndizi hii imeiva na ikiiva ina rangi ya njano yenye mng'ao na mara nyingine madoa madogo ya kahawia. Haina ulegevu wa ndizi mbichi na hua laini na tamu zaidi. Mara nyingi huuzwa kwa matumizi ya moja kwa moja kama chakula au kutengeneza bidhaa kama vile keki, mikate au vinywaji.

Binti huyu anaonekana kukama ng’ombe. Hiki ni kitendo cha kutoa maziwa kwenye matiti ya ng’ombe kwa kutumia mikono au kwa kutumia mashine maalum. Ni kazi muhimu katika ufugaji wa ng’ombe wa maziwa inayohitaji usafi na uangalifu ili kuhakikisha maziwa yanabaki safi na ng’ombe hapati maambukizi ya magonjwa.

Hii ni ndizi iliyo katika mgomba shambani. Ndizi hii imo tayari kuvunwa. Ndizi ni tunda linalolimwa katika maeneo mengi yenye hali ya hewa ya joto. Ndizi huwa na rangi ya njano ikiiva au kahawia. Ni chanzo kikuu cha lishe kwa watu wengi duniani. Kwa ujumla ndizi ni tunda muhimu kiuchumi, kiafya na kijamii.

Wakulima hawa wanaonekana wakiwa na tabasamu kufanya kazi mzuri ya maziwa. Maziwa ni chakula muhimu kinachozalishwa na mifugo. Fedha hutumika kununua na kuuza maziwa. Biashara ya maziwa inategemea fedha kwa mnunuzi na mauzo. Maziwa na fedha huchangia uchumi na maisha ya watu wengi nchini.

Upanzi wa ndizi ni sehemu muhimu ya kilimo cha biashara. Ndizi hustawi maeneo yenye mvua wa kutosha na udongo wenye rutuba. Faida kuu ni pamoja na mapato ya haraka, chakula cha lishe, ajira na masoko ya ndani na nje.

Ndizi ni za umuhimu la kilimo linalolimwa kwa wingi mashambani na hutumika kama chakula cha msingi kwa familia nyingi. Zao hili huchangia lishe bora na kipato kwa wakuillima vijijini na mijini.

Ng'ombe wawili wenye madoa meusi na meupe wamelala ardhini bila kusogea, miili yao imetandazwa juu ya udongo mkavu, kichwa cha moja kikiwa kimeegemezwa juu ya mwingine, hakuna binadamu wala mifugo wengine karibu, eneo ni wazi na hali ya utulivu inatawala, nyasi chache zimeota kwa mbali, hali ya arhi inaonekana kuwa ya shambani au ya eneo la malisho, mandahri yote yanaashiria tukio lisilo la kawaida.

Kwa ng'ombe ameketi chini akiwa na nguo ya chuma ambaye ukusanyia maziwa, mkono yake inakamua kwa ustadi huku ng'ombe akiwa ametulia. Mazingira yanaonesha kuwa shuguli hii inafanyika katika banda la mifugo.

Unga wa maziwa kwenye kiwanda cha uchakataji wa maziwa, unga wa maziwa yaliyo tenegenezwa kwa njia ya kupasha maziwa joto hadi kutoweka kwa maji ili kuwacha protini na mafuta ambayo yana kusanywa kama unga wa maziwa, unga wa maziwa hutumika kama kuingo muhimu katika utenegenezaji wa vyakula vingi kama vile maziwa ya watoto vinywaji vya kukula vya mifugo.

Mtu huyu anamimina maziwa safi kwenye chumba kikubwa katika kiwanda au sehemu ya kusindika maziwa. Hii ni sehemu muhimu katika usindikaji wa maziwa kabla ya kuyahifadhi au kuyasafirisha sokoni, maziwa yanahakikishiwa usafi na ubora kwa ajili ya afya ya watumiaji.

Mtu huyu anaonekana kukama ng'ombe. Kukama ni mchakato wa kutoa maziwa kutoka kwa wnayama wanaotoa maziwa sanasana ng'ombe, mbuzi au ngamia. Ni shughuli muhimu katika ufugaji wa maziwa ili kupata maziwa kwa matumizi ya binadamu au biashara.

Kilimo cha ndizi ni shughuli ya kupanda kulea na kuvuna mimea ya ndizi. Ndizi ni za umuhimu nchini Kenya kwa chakula na biashara. Kilimo hiki huchangia ajira, kipato na usalama wa chakula kwa wakulima wengi. Ndizi hupandwa hasa maeneo yenye mvua za kutosha na udongo mzuri. Kilimo cha ndizi kinaweza kuendelezwa kwa kutumia mbinu bora za kilimo ili kuongeza mazao na kuzuia magonjwa.

Ng'ombe huyu hutumia mashini maalum ya kusanya maziwa, mashine hii ina vikapu inayoshikilia matiti ya ng'ombe na hutumia msukumo wa mitambo kutoa maziwa kwa urahisi na haraka zaidi kuliko kumkama kwa mkono. Ng'ombe yuko ndani ya banda ya kusanyia maziwa na sehemu ya sakafu inaonekana kuwa safi.

Hili ni shamba la mahindi lililokauka na lina majani ya kawia na yameanguka chini kutokana na ukame au ukosefu wa maji, udongo umegeuka mkavu na yenye mvua Kidogo sana hali inayosababisha mazao kushindwa kustawi, wakulima wanakosa mavuno mazuri na shamba linahitaji maji na huduma bora za kilimo ilikurejesha na kuendelea kutoa mahindi yenye twija.

Shughuli ya ukusanyaji wa maziwa inaendelea. Mwanaume amevaa kofia ya baridi akiwa karibu na mitungi mikubwa ya maziwa ya chuma, inayounganishwa kwa bomba. Lori jeupe la kampuni ya Mount Kenya Milk , lenye tanki la kuhifadhi maziwa limeegeshwa karibu na jengo la mawe. Watu wengine wanaonekana wakishiriki katika shughuli hiyo ya kupakia au kupokea maziwa.

Shamba hili la migomba limepandwa kwa mpangilio mzuri katika mistari. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na wenye rutuba na mimea ya migomba ina majani yenye afya na rangi ya kijani kibichi. Mazingira ni ya kijijini au mashambani na hali ya hewa inaonekana kuwa ya joto na mvua za wastani inayofaa kwa kilimo cha ndizi. Hakuna magugu yanayoonekana, kuonyesha kuwa shamba linatuzwa vizuri.

Huyu ni mfanyabiashara wa maziwa. Anamimina maziwa kutoka kwa chombo kikubwa cha kijani kwenye ndoo za maziwa zilizozunguka kwenye gari. Hii inaonyesha mchakato wa usafirishaji wa maziwa na ufuatiliaji wa mfuatiliaji kuchukua kutoka shamba hadi soko au maeneo mengine ya kusafirisha. Hii inawakilisha biashara ya maziwa na jinsi inavyosimamiwa katika maeneo ya vijijini.

Teknologia katika kilimo cha mifugo umetumika hasa katika uzalishaji wa maziwa. Wakulima wanatumia machine za kukamua maziwa, jambo linaloongeza ufanisi na usafi. Hii ni sehemu muhimu ya kilimo cha kisasa kinacho changia uchumi na lishe bora kwa jamii.

Mahindi choma ni chakula maalum nchini Kenya na ina uhusiano mkubwa na kilimo. Wakulima hupanda mahidi kama zao kuu la chakula na biashara. Mahindi huuzwa yakiwa mabichi au yakiiva, yakichomwa na kuuzwa mitaani. Biashara ya mahindi choma huongeza kipato kwa vijana na wanawake na kuchangia uchumi ya maeneo, ya vijijini na mijini.

Ukulima wa ndizi inchi Kenya ni shughuli muhimu ya kilimo inayochangia uchumi wa familia na taifa. Ndizi hupandwa hasa maeneo ya kati magharibi na pwani. Hutoa chakula ajira pamoja na kipato kwa wakulima pia husaida katika usalama wa chakula na biashara za masoko ya ndani na inje ya inchi.

Mfugaji yumo katika banda la ng'ombe akiwatunza na kuwahuhudumia wanyama wake. Ng'ombe hao wamo katika kila mstari wa kile cha chakula chenye majani. Mfugaji amevaa koti la mvua, viatu vya mpira na kofia. Kibanda lina muundo wa chuma na paa la chuma likionyesha mazingira ya kisasa ya ufugaji wa ng'ombe.

Mwanaume huyu anaonekana kukama ng'ombe wa maziwa. Hii ni kitendo cha kutoa maziwa kutoka kwenye matiti ya ng'ombe kwa mikono au kwa kutumia mashine maalum, ni kazi ya kila siku kwa wafugaji wa ng'ombe wa maziwa hufanywa kwa uangalifu mkubwa ili kuhakikisha usafi na afya wa ng'ombe.

Hili ni shamba la ndizi ambalo lina migomba ya ndizi inayozalisha tunda la ndizi na ni sehemu muhimu ya kilimo cha chakula na biashara katika maeneo mengi ya Afrika hasa Afrika Mashariki. Migomba huweza kustawi vizuri katika maeneo yenye mvua ya kutosha, udongo wenye rutuba na joto la wastan.

.....ya kichani kibichi. Ndizi ni moja ya mazao muhimu katika kilimo haswa katika maeneo ya kijijini na utumika kama chakula cha kila siku. Ndizi uweza kutumika kwa njia mbali mbali kama vile kupikwa, kukaangwa au kukuliwa mbichi.

Nyasi kavu hutumika kama chakula cha mifugo hasa wakati wa ukame. Hukatwa na kukaushwa ili kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Husaidia kuhakikisha mifugo hupata lishe wakati wa msimu wa ukame au upunguvu wa malisho. Nyasi kavu ni muhimu kwa wafugaji na kwa kilimo.

kushika kundi kubwa la ndege zinazo kwamba wanatoka mbele. Wanaonekana wamekaa kwenye na wanaendelea juu ya kuonyesha shughuli za kilimo inaendelea kuonyesha mahali ya kushirikisha katika mazao kwa vijiji.

Mwanamke huyu yuko sokoni kwenye eneo la biashara akiuza ndizi. Ndizi hizi zimewekwa kwenye duka au kibanda kindogo cha mtaa huku mwanamke huyu akiwa ameketi nyuma ya bidhaa zake. Mazingira yanaoneka kuwa sehemu ya jiji au mta wenye majengo ya zenye na watu wengine wakiwa nyuma wakitembea au kusubiri. Hii ni taswila ya kawaida ya biashara ndogo ndogo za mtaani.

Uhamasishaji ni mchakato wa kutoa elimu, taarifa au habari kwa watu ili kuwajengea kuelewa kuhusu jambo fulani muhimu. Lengo la uhamasishaji ni kuwafanya watu kuelewa, kubadilisha mitazamo na kuchukua hatua zinazofaa kuhusu maswala kama afya, usafi, haki za binadamu, mazingira na kadhalika.

Huyu ni muuzaji katika soko akiuza ndizi nyingi sana ndizi hizi zimepangwa kwa magunia makubwa makubwa na muuzaji huyu anaonekana akishika baadhi ya ndizi labda kwa ajili ya kuonyesha ubora wake au kwa mteja hali hii inaonyesha shughuli za biashara ndogo ndogo hasaa ya matunda ambacho ni chanzo cha kipato cha watu wengi hasaa katika maeneo mjini na vijijini.

Wanaume wawili wanaosha ng'ombe katika eneo la kufugia ambalo linaonekana kuwa safi na linaloendeshwa kwa uangalifu. Mmoja wa ng'ombe anaoshwa kwa kutumia bomba la maji yenye shinikizo huku mwingine akisimama karibu huku akisubiri zamu. Hii ni ishara ya utunzaji bora wa mifugo, kilimo cha kisasa au cha kibiashara maendeleo ya sekta ya mifugo.

Shamba la migomba ya ndizi yenye mikungu mikubwa ya ndizi zilizoiva. Zinarangi ya manjano ishara kwamba zimekomaa na ziko tayari kuvunwa. Migomba inaonekana kuwa na afya nzuri ikiwa imemea katika mazingira yenye udongo mzuri.

Migomba mirefu imesimama wima ikiwa na mikungu mizito ya ndizi mbichi za kijani, udongo wa chini unaonekana kuwa wa rangi ya udongo mwekundu. Ndizi zimefungamana kwa wingi zikionyesha mavuno mazuri, mandhari hii inaonyesha eneo la shamba au sehemu ya kuhifadhi mazao.

Mwanaume huyu anaonekana akifanya majaribio katika maabara. Majaribio haya hufanywa na wanafunzi, wanasayansi au watafiti kwa lengo la kuchunguza, kuthibitisha nadharia au kugundua mambo mapya katika sayansi. Katika maabara, hutumika vifaa maalum kama mitungi ya glasi, paipeti, vipimo kemikali na mashine mbalimbali.